Mlo wa wali ambao umewekwa viungo mbalimbali kuibadilisha ladha pia na sura. Vile vile mna nyama ya kuku, nyanya iliyokaangwa kwa umbali na mboga la tango pamoja na mchuzi.

Kwenye meza ya rangi ya nyeusi na nyeupe, kuna sahani nyeupe ambalo lina mahamri matano kuukuu ambayo yaanaashiria kuwa, ni wakati wa kupata kiamsha kinywa.